Mwanaume mfanyabiashara wa magari amevaa tisheti jeupe, suruali ya jinsi pamoja na barakoa, yupo katika eneo lake la biashara, lenye magari tofautitofauti, amesimama mbele ya gari kubwa jeupe aina ya yundai.

Kijana aliyevaa sweta la rangi nyekundu, amesimama ndani ya duka kubwa wanalotengeneza na kuuza masofa ya kisasa pamoja na samani zengine za majumbani zenye mtindo huohuo.

Wafanyakazi wa hoteli kubwa nchini waliovalia sare zao maridadi wanawasalimia wafanyakazi wenzao na kujiandikisha katika mapokezi ya eneo lao la kazi, tayari kwa ajili ya kutimiza majukumu yao ya siku.

Nyumba za kupanga zilizozungukwa na wigo imara kwa ajili ya ulinzi wa watu na mali zao. Nyumba hizi zimehakikisha uwepo wa miundombinu yote ya muhimu kama umeme na maji, kwa ajili ya wapangaji wake.

Duka kubwa la mavazi ya watoto na watu wazima, mabegi, mapazia na mavazi mbalimbali; lililopambwa na mabango makubwa kwa ajili ya kuonyesha bidhaa zilizopo pamoja na bei zake.